Mtu aliyevaa mavazi ya rasmi na glovu za kinga akifanya kazi kwenye karatasi juu ya meza ya mbao, mtu mwingine aliyevaa kofia nyekundu na shati yenye rangi nyekundu na nyeupe amesimama kando yake akimwagilia.

Judicial Service Commission ya mahakamani ya kubwa wa masali ya Kenya ikiwa ni mahakama na ile ikiwa na watu wanapelekwa kwa kortini ikiwa watu wa hatari hatari ama kubwa.

Rais mkuu wa Kenya akiwa akitembea na na mkuu wa mahakama akiwa amevaa mavazi maalum na askari na kitu kingine wakia wanafuatana.

Huduma ikiwa wanahudumia chini ya hema, wakiwa watu wengi wakiwa wanahudumia na watu, kwa kukata kura ama kitu zingine kwa ma NHIF ama wakue wanakatiwa kama kitambulisho.

Eneo la huduma, ikiwa imeandikwa kuendeleza huduma bora. Eneo unaweza kuwa ukiwa unataka uhudumiwe na kitu chochote kama kitambulisho ama ukuwe na licence , unaweza kuwa ukuje hapa.

Watu wakipeana mkono katika mazingira ya kitaalamu au mkutano wanaonekana kuwa na furaha au urafiki. Nyuzo zilizo na nyaraka na vifaa vingine vya ofisini zinaonyesha kuwa huenda ni mkutano au kongamano. Ikiwa unahitaji maelezo zaidi.

Watu waliovaa mavazi ya rasmi wakiwa katika mazingira ya ofisi, au kituo cha huduma na computer pamoja na nakala juu ya meza, kuna mapanguo, au ishara za biashara kwenye ukuta wa nyuma ikiwa huhitaji.

Watu watatu walioketi kwenye juko wakati wa hafla hatimi ikiwa. Maandishi law courts kwenye mandhari ya nyuma. Ikionyesha kuwa tukio linalohusiana waundaji wa mahakama, bendera na viti vya kiafia uandishi muhimu wa kutokea.

Wachezaji wa kandanda wakiwa, zingine wakiwa wameketi chini na zingine walikuwa wamekuwa wanacheza na zingine walikuwa wamevaa jezi nyeusi ikiwa imeandikwa adhari.

Wachezaji wa mpira ya kandanda wakiwa pamoja na wakiwa wanacheza mpira na washabiki wengi wakiwa wana tazama wote wengi wanawatazama wakiwa wanacheza mpira.

Wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa jezi la rangi ya manjano, wakitembea uwanjani. Uwanja unaonekana kuwa na mashabiki wengi walioketi kwenye majukwaa, ikiwa wote wanashabiki timu.

Eneo la huduma ama watu wakiwa ambayo wanasubiri wakiwa wanaketi na wengine wakiwa wanahudumiwa wakiwa wanasimama na askari akiwa anasimama kando yao akiwa anaatuliza watu.

Huduma, ikiwa wanahudumia, na kando nyuma yake ikiwa imeandikwa Huduma Kenya service insure , na watu, mzee akiwa amekaa hapo na mbele yake ako na mama mwanamke ambaye anasaidiwa kwa mbele.

Mkuu wa mahakama akiwa amevaa msare maalum ya mahakamani, akiwa zingine akuweka kitu kwa mkuu wa rais mkuu, Uhuru Muigai Kenyatta akiwa.

Wachezaji wa Kandanda wakiwa watu wakiwa wanacheza mpira ameandikwa mbele yao Betika na nyingine SportPesa wakiwa wanacheza mpira na mashabiki wengi wakiwa nyuma yao wakiwa wanatazama mpira.

Ofisi ya huduma ikiwa mwanamke akiwa ako hapo ndani ambaye amevaa mavazi ya watu wanaomcha akiwa anatengeneza kitu kama kitambulisho akiwa na karatasi kwa mkono wake.

Timu ya wachezaji waliovaa jezi nyekundu wakisherehekea huku wakiinyanyua kombe lenye sanamu la ndovu juu yake. Wachezaji wanafurahia ushindi wakionyesha ishara za furaha na ushindi.

Rais mkuu wa Kenya William Ruto ikiwa na wamama kando yao, ikiwa wanatembea kwa ni kama anataka watu wa huduma ama mawasilianao baina ya watu ingine kama inakaa waziri ama.

Watu ambaye ako anakuwa vaa, mavazi maalum ya mahakamani, wakiwa wanaongea kwa, kwa present ikiwa ameandika present ama watu ambaye wakiwa ni jukumu kandoyao imeandika project , jaji.

Tokeo rasmi ambapo mtu anatoa kiapo mbele ya umati wa watu. Kuna meza yenye bendera la inchi na kuna mtu mwingine anayeshikilia kitabu cha kidini ambacho mara nyingi hutumiwa wakati wa kiapo.

The judiciary tribunals specialized courts for faster and effective dispute settlement . Hii ni mahakama ambaye ina jukumu ya ukabila na inakuanga itakuwa kama ile ya watu wanapenda kuwasilisha kila kitu

Judiciary corps of kenya ambaye ni mkuu wa mahakama wa kenya ikiwa anatoa hotuba na ni mwanamke ambaye hata amevaa sare ya ni kama anahudumia watu.

Wachezaji hawa wawili wa mpira wa Kenya, akiwa ameandikwa Bwei, ikiwa watu wa kukimbia ama watu wa kwao wa long ajump ma watu wa kutoa huduma akiwa kwa uwanja.

Mchezo wa mpira wa kikapu, akiendelea mchezaji aliyevaa sare ya kijani anashikilia mpira huku, akijaribu kupitishwa au kushambulia wakati mchezaji aliyevaa sare ya rangi ya samawati na nyeupe anajaribu kumzuia.

Watu walioketi kwenye eneo la huduma za umma ilyojulikana kama Huduma Center nchini Kenya. Watu hawa wanaonekana wakisubiri huku mazingira yakiwa ofisi ya serikali inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi.

Watu wengi wakiwa wamesubiri kuketi chini cha kiti ikiwa wanasubiri mtu ambaye iko mbele yao ikiwa wanawasiliana au anataja jina kwa kusoma karatasi.

Umati mkubwa wa watu waliokusanywa wengi wao wakinyoosha mkono kuelekea mtu aliyembele na ni mkuu wa rais Ruto mwanaume aliyevaa shati pinki kwa rangi anamsalimia.

Washabiki wakiwa wote wakiwa wamevaa shati ya yellow ikiwa imeandikwa puskas finnest quality league na hao wote wakiwa wanapiga miziki na kupiga nduru wakiwa wamevaa wote kando na kofia.

Shabiki wakiwa wanaingia picha kwa kusoma mtu wanawapiga na ingine wakiwa wanakanwa wako tu hapo wakiwa wengi wamevaa Kenya.

Wahudumu wa ofisini wakiwa kazini katika dawati la huduma, wanawake watatu wamevaa sare za kazi zenye rangi nyeusi na nyekundu huku mmoja wao akiwa amepanga mafaili kwenye vipasa vya plastiki vya rangi ya blue wengine wao wakiwa kwenye computer .

Huduma wa ikiwa watu wanahudumiwa kwa laini mrefu wakikiwa wanahudumiwa na watu wakiwa wamevaa barakoa juu ya kujikinga na afya na kuwa na ama wanapatiwa kura ama kipande.

Rais mkuu wa Kenya Ruto na mkuu wa mahakama zikiwa wamevaa vazi la mahakama wakiwa wanawasiliana. Akiwa Ruto anaonyesha saa yake, mwanamke, mwanamke ambaye amevaa vizuri.

Mashabiki wa mchezo wa kandanda ukiwa wanapiga nduru. Ama wakiwa wanashabiki timu yao. Ama wanaimba nyimbo za kitaifa. Ikiwa amebeba Kuba ya kitaifa ya Kenya, ikiwa amevaa sare za imeandikwa Kenya.

Eneo la ofisi ya ndani ya huduma ikiwa mtu kama mkuu ambaye amekuja kuna watu wengine wakiwa wamekaa kwenye eneo za huduma wakiwa wameketi. Wengine wanaangalia ama hawangalie.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya ofisi ya Huduma Center na ni sehemu inayotoa huduma mbalimbali za serikali na zote zikiwa zimevaa mavalio ya huduma likiwa na barakoa wakiwa wanakaa mbele ya kompyuta.

Watu kadhaa wakiwa wamevaa suti, mwanaume ambaye anatoa hotuba kwa mbele yao iko Office of the Chief Judiciary , inatoa kama wakiwa wamekusanya hapo wakiwa wanatoa hotuba.

Watu wakiwa wamevaa suti na kitu ingine iko hapo chini yao ambayo imeandikwa PNU na keki ikiwa hapa ndio wanashirikiana kuwa...

Mtu ambaye amevaa suti na kofia ikiwa anaangalia pale ndani na mtu mwingine akiwa anashati shati nyeupe ikiwa imeandikwa hapa, "Immigration Office, passport application." Ofisi ya watu wa kuajiriwa, na ikiwa mtu anatengeneza passport . Pasipoti na ikiwa

Rais mkuu wa Kenya akiwa mbele si ya sa hii na watu wengine, mama na watu wengine wakiwa wamevaa sare ya mahakamani wakiwa wanawasiliana.

Malaika ya watu wote wakiwa wanawashabiki ambaye wote wakiwa wanavaa fulana za Kenya ikiwa nyingine nyekundu ama nyeupe ikiwa wameandika Kenya wakiwa wanashabiki wamekuja kando kwa uwanja.

Watu kadhaa wakiwa wameongezea kwa wakiwa wamekuja wote wakiwa wanavaa kofia ambayo imeandikwa ODM na kuna hapo imeandikwa ODM na mkubwa wao anatoa hotuba ikiwa na watu wengine kando yao.

Halaika ya watu wengi wakiwa kwa laini mrefu, ikiwa watu iko na mkononi karatasi, zingine wakiwa wanabeba watoto wao kwa mgongoni, inaeza kua ikiwa siku ya kupiga kura ama wanakatana kibanda, ama kuna kitu ingine ya kuhudumia wananchi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa wanaingia picha kabla ya kuanza mechi wakiwa ni wanaume wameandikwa mbele yao chapadimba na hao ni wachezaji ambao wamewekwa na safaricom .

Hapa ni posta mbele ya Posta Nairobi General Posta na huku kuna boda boda zingine na kuna magari imeandikwa Posta hapo kuna stawa ukiwa Kenya na plane mkubwa wao ambao unatumia na karatasi nazo vile kutoa mbalimbali

Watu kadhaa wakiwa wamevaa sare maalum ya huduma zingine mtu akiwa amevaa sare sare ya akiwa amevaa suti na wanaume kando yao, wakiwa wanatazama ama wanahusiana na mukutano baina yao.

Watu kadhaa wengine wameketi chini wakiandika kwaandikia watu kazi vile mamama wakiwa wanajiko wakiwa wakatasi kwa mkono wao. Watu wanapatiana ama wanaandikiana tofauti ama walifa ama

I Stand For Peace Hon. Racheal Shebesh , hii ni bango ambayo iko kwa barabara, anafanya, ikue anasema anasimama kuwa na amani ikuwe ipate na hii kijiji.

Halaika wa watu ambao wanatoa wana ndoa na mwanambano kwa njia zikiwa zinaandana na picha ambayo ni ya frailer . Ile ya Kalonzo na inaandikwa twenty seventeen ilikuwa kura ambayo anapatiwa anasema kura itapatwa na.

Certificate of Birth hii ni karatasi ya uzalisho wa Kenya ,kila mtu akizaliwa kwa Kenya anakatiwa na hii karatasi na chifu baadaye itakuletea kwa huduma inaasilisha baadae inaandikwa na jina yake na pahali amezaliwa na mama yake.

Eneo la huduma ikiwa, wanawake na watu wengine wakiwa mbele za kompyuta zingine zimesimama kwa mbele wakiwa wamevaa sare moja. Na walaika mingi wakiwa wameketi chini wakiwa wanasubiri kuhudumiwa na askari moja akiwa hapo ndani.

Wachezaji wa mpira ikiwa ama ligi ya kandanda, ama ikonekana kuwa . kucheza mkono ikiwa ameshindwa. Ikiwa amevaa na. Habari zingine imeandikwa 'Champions' , ambayo inahusiana watu wa wachezaji wa, ameshindwa, ameshinda mpya.

Hii ni kubwa la huduma zikiwa wanaume wakiwa wamevaa sare malaumu ya hizo ikiwa kwa na vile zilikuwa zimekaa hapa na huduma ya watu. Wakiwa mbele ya kompyuta zingine kuna mingi ya.

Wanawake wakiwa wanacheka, Mama miradi, Millicent Omanga. Ni wakati wa uchaguzi ikiwa watu ambao wako hapo wamepungwa ikiwa inabeba ni kama wanasema.

Hawa ni watu ambao wanahudumia watu zingine kama wanatengeneza ama harakati ya kitambulisho ama wanatumia vitu zingine kwa usaidizi wa kenye wakiwa na kiti chenye wanaandika kitu kwa karatasi zingine wanatumwa kwao.

Watu wakiwa kwa eneo la Huduma zingine zikiwa kwa mstari, na ingine wakiwa wanasubiri kwa viti, kwa viti vikiwa wamekaa, na zingine watu wa huduma wanahudumiana watu wakiwa hakuna kwa mbele kwa mita zingine zinaandamana kwa laini ingine zikimaliziana kwa polepole.

Watu wengi wakiwa mahali moja ikiwa wote wamevaa suti na zingine kuwa wamevaa kama wamemaliza masomo. Wakiwa wameshika na karatasi au vitabu kwa mkono yao.

Tangi kubwa la maji likiwa limewekwa juu likiwa linasaidia watu wakati hakuna maji ama inasaidia watu watumie maji yao, kuchota ama kuoshea.

Watu walaika mingi wakiwa kwa kuvipicha musizikia. Watu wakiwa wamevaa sare wa wanapatiana akiwa amewekaa mkono yake hapo akiwa ni siku ya vitambulisho ama ni ya kura ama kitu kingine ya huduma eneo.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki chini ya kivuli wakiwa mbele ya meza iliyoandikwa infor desk , meza za taarifa. Kuna mwanamke aliyevaa mavazi meusi na barakoa nyekundu akizungumza na watu waende atoe msaada au taarifa.

Mwanamke mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa ameruka juu akijaribu kufunga mpira. Imekuwa juu ya mkono miwili akiwa ameshikwa mpira ama kuwa mchezaji mwingine karibu naye akiendelea kuzuia.

Hawa ni washabiki. Wote wakiwa wanakaa chini. Na wengine zikiwa wamevaa shati ya Kenya Airways na akiwa wanashabiki. Wanawake na wanaume wote wakiwa wameketi chini wakiwa wanasubiri.

Masahbiki wengi wakiwa kwa kando akiwa kwa uwanjani na kuna timu ambayo imekutana na captain yao ambaye anawasiliana ama anatoa huduma ya kwanza mchezaji akiwa anamwambia acheze vizuri na anakumi na ball

Mkutana wa watu wakiwa wamekutana kwa ajili ya tendo wengine wakiwa wameketi na kuna watu wamevaa mavazi ya rasmi wameketi chini wakiwa wanahudumia watu wanasaidiana.

Watu wengi wakiwa wote wamevaa suti mwingine akiwa anatoa hotuba mbele ya kamera mwingine akiangalia Raila Odinga akiwa anatoa hotuba ama anatoa maongezi.

Watu wa kijiji wakiwa wamekuwa njia wanasubiri kwa dhini, hawa watu wa wataalamu wamekaa huduma ambayo wamekaa wanatumia kwa kuweka mkono wao wakiwa wanatumia wanapeleka kwa.

Watu kadhaa au wetu wengi ambaye wamekutana kwa kutoa hotuba ya rais mkuu wa serikali ya Kenya ya Uhuru Muigai Kenyattaa akitoa hotuba na kando yake ikiwa mkono yake Bibilia.

The Judiciary Dialogue Day, your voice matters. Let's make a difference together! hii ni iko ya mahakama ambayo watu, naona kama iko kwa itakuwa siku ya Ijumaa na tarehe kumi na moja ikiwa tu wanatumana.

wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa wanacheza na sare nyekundu ambayo imeandikwa KDF union wanashabikiana au kuna mashabiki kando yao wanangangania kueka mpira kwenye

Eneo la huduma, ikiwa mtu amevaa barakoa ikiwa ana nguo za huduma na zingine inaonyeshana amepatiana kitambulisho chake ambayo wananchi ikiwa anapatiana kwa mkono.

Eneo kubwa ikiwa imeandikwa Huduma Center na entry ikiwa watu wengi wakiwa wamevaa sare moja, suruali nyeupe na t-shirt nyeusi ikiwa iko nyekundu ikiwa wamesimama mbele ya ofisi.

eneo la huduma ikiwa watu wachache ikiwa wanaketi chini kutazama ama kusubiri ikiwa na kati au imeandika KRA watu wanatka wachukue Pin ya ama siri ya

Watu kadhaa wakiwa wamevaa suti zingine wamevaa sare ya maalum ya huduma ikiwa kwa eneo la huduma zingine wanasahii kitabu. Mmoja akiwa anasaidia kutoa kalamu, kofia ikiwa wanasahii na kunako kuna mkono.

Mwanamke na mwanaume ambaye walikuwa wanahusiana juu ya mwanaume akiwa ameketi chini anaonyesha screen akiwa anaonyesha kompyuta, vitu vingine kama picha ama ikiwa ana ana kama kuna video.

Halaiki wengi wa watu wakiwa wote wamevaa jezi ya Kenya wote zingine zikiwa zimeandikwa Kenya na mmoja hapo akiwa, mbele yao akiwa anavalia akiwa mchezaji wa mpira.

Watu kadhaa wakiwa wameketi chini wakiwa wanatazama ama wanasubiri. Wengine wakiwa wanasaidiana na watu wengine wakiwa wako hapo ndani katika ndani ya kio ikiwa imeandikwa counter eight , counter eight , counter seven , six mpaka out ikiwa wanasaidiana mpaka.

Wanariadhaa, wachezaaji au wakimbiaji wakiwa wanatembea mmoja wao ni kama Kenya ambaye mbele yao akiwa akiwa anakaa mbele yao nikama anataka kushinda na zingine zikiwa kando zao wakiwa wanakimbiana.

Wachezaji wa kandanda wakiwa wanacheza kwa uwanjani .Na timu mbili moja wakiwa wamevaa jezi ya mikono na suruali nyeusi na zingine zikivaa sare ya kucheza mpira na washabiki wakiwa wana wakiwa kwa juu wakiangalia uchezaji wakiwa ivo.

Eneo la huduma, watu wakiwa wamevaa nguo za wote huduma nyeupe na nyekundu, ikiwa polisi anaandamana hapo mbele ikiwa watu wameketi chini, wakiwa na kompyuta wanaangalia.

Mashabiki wa mpira wakiwa wote wengine wakiwa wamevaa nguo ambayo imenadikwa Kenya Airways na wengine wakiwa wako kwa furaha, wanafurahia kama timu wao anashindwa, na wengine ikiwa wanabeba flag za Kenya.

Wachezaji wa kandada wakiwa wanacheza mpira na huku wengine wamevaa soksi na jezi la kucheza mpira na viatu zingine ziko kwa, na washambiki nyuma yao wakiwa wanashabiki timu kila mtu na timu yake.

Mashabiki wengi wamekusanyika uwanjani baadhi yao wako na haliazanas FC hao wote wakiwa wanawashabiki timu yao wakiwa ni kama wameshinda na leo mechi ikiwa wanaandamana ama wana.

Ni eneo ya huduma. Mwanaume akiwa kwa mbele ya kompyuta amevaa sare ya huduma na akiwa barakoa akiwa anatazama kwa kompyuta anaangaliana na huyu mwanamke akiwa anavaa kofia kwenye nyekundu na barakoa kwa mkono hapo kuna.

Mechi ya mpira baina ya Gormahia na AFC ilikuwa zinaandana na watu wakiwa wamevaa nguo za mchana na zingine zikiwa zinaandana na goalkeeper . wanaandana na kuwaambia watu.

Vitambulisho mingi vikiwa zimewekwa kwa boksi zingine zimekuwanga na zimeekwa na band ikiwa imepangapanga na kandokando zikiwa, kila moja iko kila moja ikiwa imetoka kwake itapelekewa na chifu zake baadaye ambayo itasambaza na apatiane kila mtu ikiwa kwa eneo la huduma.

Watu wengi wakiwa kwa eneo la huduma moja, mmoja akiwa anatazama ama anawasiliana na watu wakiwa anaonyesha kitu kwa kompyuta, zingine zikitazama ama wanasikilizana. Watu wote wakiwa wamevaa suti, wakiwa ni watu wakubwa.

Halaiki ya watu ambao wamekutana, na wengine kuvaa kitu ya mahakamani na mmoja ambaye ameketi na ndio rais hukuwa Kenya futwa ambaye anasahihia kukuwa mkuu wa Kenya baada ya kupata.

ni eneo ya wataalamu au eneo ya rasmi ya watu wakiwahuduma. Ni poster ambayo watu huwa wanakuwa nao wanahudumia au wanaambiwa kitu vitu ingine zikiwa zinaandamana ama wanaandika.

Hizi ni paspoti mbili zikiwa. Moja ni nyekundu ingine ikiwa ni buluu ingine ikiwa na kando yake imeandikwa Kenya ikiwa ya Kenya ingine ni ya aina ingine ya.

Washabiki wa mpira wote wakiwa wanatazama mpira. Na kuna rais wa watu wakuu wakuu wakiwa wako kando za mpira kama rais mkuu wa Kenya Ruto na Raila Odinga wakiwa wanashabiki.

Mashabiki wa mpira ya kandanda wakiwa wanashabikia timu yao wakiwa wamekaa kitini na wakiwa wako na burudani ikiwa wamevaa jezi imekuwa na rangi ya nyeupe na ingine zikiwa zinabeba flag ya kenya.

Watu wengi sana wakiwa wamekusanya kwa uwanjani wote ni washabiki wa mchezo wa kandanda na ni kabla ya mchezo ianzike watu wengi wakiwa ama wameketi chini ikiwa wanakaa kwa.